Mti hii ni mti ya stima ama inakuanga ni mti ya bendera, rangi yake nyeupe, alafu kando yake kuna miti hapa inaonyesha mawingu, ya rangi yake pia nyeupe.

Hapa ni chumba ama jengo ya darasa ama la shule ambalo limewekwa pale. Halafu pale kuna maua ambayo inavutia halafu hapo imetulia manake hakuna mtu yeyote anayepita hapa

Hiki ni kitabu ambacho hasa watoto wa kidacho cha kwanza hutumika saa ya kusoma, ama mwalimu hutumia kufunza watoto wake wa darasa hiyo.

Mwanaume mmoja ambaye amekaa katika hii mashine. Mbele yake ameshika vitabu ambayo amepanga kwa laini huyu mwanaume huenda ako na shida ya mguu maanake amekalia kwa hilo mashine.

Sanduku hili ambayo kwa rangi yake nyekundu ikiwa imekatwa kwa kikundi ili waweze kuipanga mara kwa mara hueka faili ama vitabu ili zisipotee.

Kuna kundi moja ambao wamevaa sare iliyo fanana. Wamevaa nguo yao nyekundu wakiwa wanatembea pamoja. Inaeza kuwanhawa wanatumia mashine ni walemavu wakiwa wanapita katikati ya uwanja ni sherehe rais akiwepo.

Chumba hili ya ghorofa ambayo ghorofa yake na rangi yake nyeupe, ikiwa pale kumetulia huenda hapa ni shule ambapo hakuna wanafunzi, huenda wameenda darasani ama wameenda nyumbani.

Mwanamke mmoja ambaye amekaa katika meli kama huenda anashindana . Amevaa shati yake kwa rangi yake nyekundu, pale kwa shati yake imeandikwa Kenya. Tena amevaa kofia lake iliyo rangi yake nyeusi.

Kitabu hiki ni kitabu ya darasa la saba, hapa imeandikwa computer science .Kitabu hiki pale huenda inatumiwa na wanafunzi ili kujifunza kisayansi hapa kuna vitabu wameweka kwa laini.

Wanaume wawili, mmoja ameketi pale kwenye kiti mwingine kama amesimama , mwenye amesimama ameshika huenda huyu anafanya mazoezi manake amekaa kwenye hiyo kiti ya mashini, huenda ako na ajali alipata ajali ndio maana anafanyiwa mazoezi.

Huyu ni mama ambaye amekaa kwa kiti na amevaa shati lake nyekundu, amekaa pale ikiwa anapumzika manake alikua anafanya mazoezi lake la gym . Anapumzika ili aweze kufanya mazoezi lake.

Chumba hili refu kwa rangi yake ilyo na mabati yake nyekundu alafu pale nyuma yake tena kuna nyumba ya ghorofa kwa rangi yake ya kabati ya nyekundu. Hapa kuna nyasi ambazo zimekatwa vizuri za kuvutia alafu tena maua iliyopangwa kwa laini.

wanariadha akiwa ni mlemavu hawezi ona ako na shida ya macho. Pale anakimbia akiwa anasaidiwa na msaidizi wake. Katikati ya kiwanja kuna wenye wanakimbia pale wamekaa kwa kiti wakingoja awamu wao

Hiki ni kitabu ambacho wanafunzi hasa darasa la tano kuridi chini hadi nasari utumia mwalimu huwa anatumia hiki kitabu kufunza watoto wadogo ama pia wanafunzi huwa wanasoma hiki kitabu.

Hapa ni chumba ambacho ambalo kuna kompyuta mbili, alafu mbele ya hii meza kuna vitabu mbili, Hapa inaweza kuwa pahali pa kufanyia kazi, ama wenye wafanyikazi wamekaa pale wangoja.

Nyasi ambayo imekatwa kwa laini, halafu pale kuna mti ya bendera. Huenda ni shule pa gwaride. Halafu pale tena kuna taa kwa rangi yake nyeusi. Shule hili imekuwa imetulia maanake hakuna mtu yeyote. Pale tena kuna viti tatu kwa rangi yake nyeupe.

Chumba hili pale kona yake kuna sanduku. Sanduku ambayo kuna vitabu ambayo imepangwa. Ueda hii sanduku ilio katika ofisini ama katika shule. Pale tena kuna ambalo huwekwa files ama vitabu ili zisiweze kupotea.

Wanariadha hawa wakiwa wanaume wawili, mmoja kama amefunga macho na mwingine anayemsaidia, huyu mmoja ambaye amevaa shati lake imeandikwa Kenya, Kimani. Kando yake kuna mashabiki ambao wamekuja kuonyesha sapoti.

Mwanaume mmoja ambaye amevaa shati lake nyeusi akiwa anaruka. Huyu akiwa amesimamia kitu ambao ni nyeupe akiwa katikati ya kiwanja huenda yeye ndiye mmoja wao wa wachezaji ambao watashirika katika mchezo.

Mwanamke mmoja ambaye amekaa katika kiti ya rangi nyekundu. Akiwa pale ,huenda alikuwa anafanya mazoezi. Yeye amevaa shati lake nyekundu kama ameshika mkono, huenda alikua anafanya mazoezi.

Wanaume watatu, wawili wakiwa walemavu kama wameshika mashini zao, kuna mmoja anaweza kuwa ndiye kiongozi wao amevaa shati lake nyekundu , huenda ni kiongozi wao anawaelimisha wao wakiwa katika kiwanja ya uchezaji.

Mwanaume mmoja akiwa kwenye pikipiki huyu akiwa akiendesha ilhali yeye ni mlemavu ya mguu yake akiwa anashindana katika hiyo mchezo.

Hizi ni vitabu ambavyo utumiwa na darasa la saba. Hasana utumiwa na ile computer science . Hapa, vitabu hivi utumiwa na wanafunzi kusoma ama mwalimu utumie kuwafunza darasa la saba.

Hapa ni kompyuta mbili ambayo ni ya rangi nyeusi, kompyuta hizi ziko pale kwa meza alafu mbele yake kuna vitabu ambazo zimepangwa, huenda hapa ni ofisi ya mwalimu ama stesheni ya mwalimu ama ambaye anafanya kazi pale ametoka kiazi.

Wanariadha wanaume wakiwa katika kiwanja wakikimbia ,wote wamefunga mmoja ambaye ameandikwa shati lake Kenya Kimani amefunga macho lake ,huenda ni mlemavu ilhali ameshirika katika uchezaji huo.

Hii ni orodha ya wiki, hii ni orodha ya wiki ambayo inatuonyesha ama imeandikwa pale katika darasa ili kuonyesha vile wanafunzi wanafaa kufuatilia ama kuzingatia maagizo ya hiyo siku.

Hawa ni wachezaji wa timu moja wote wamevaa nguo mbeleni ni walemafu, wote wamevaa nguo ambaye imechorwa bendera ya kenya, hawa ni walemavu ambayo wako tayari kucheza timu yao.

Katikati ya maji, huyu msichana moja ambaye amevaa kofia lake nyeupe. Tena amevaa nguo lake akiwa labda ameibuka ushindi, maanake amesimama mwisho wa maji. Kandokando kuna mabirasi yake ya rangi rangi nyekundu.

Kuna mtu mmoja ambayo kwa rangi yake nyeupe ikiwa amesimama katikati. Kando yake imezungukwa na maua ambayo imekatwa kwa laini inayovutia. Pale tena kuna chupa ya maji.

Wanaume hawa, alafu kuna waschana wawili, wote wakiwa wamevaa sare zinazofanana, wamevaa koti lao ,nyekundu alafu wameshika zawadi, huenda wameibuka washidi katika mchezo iliyokuwa inafanyika.

Hiki ni kitabu cha darasa la tatu. Hapa imeandikwa maandiko alafu tena kuna picha. Hapa inaweza kuwa wanatuonyesha jinsi familia inafaa kukaa ama familia inayopatikana.

Wanariadha hawa huenda ni wa Kenya. Kuna mwanaume na kuna msichana. Msichana shati lake hapo mbele limeandikwa Kweich. Kwa mwanaume shati lake limeandikwa Kenya. Wote wakiwa wamepatiana kama wamejifunga bendera ya Kenya.

Haya ni maandishi ambayo imeandikwa pale katika ukuta, hii inatufunza jinsi maji ambayo ni muhimu katika jamii. Ili tena iko na picha ambalo linawaelimisha watu jinsi maji inafaa kutumika katika jamii.

Hizi ni vitabu ya kidato ama ya darasa. Vitabu hizi zimepangwa vizuri katika faili ama katika hizi boxi , sanduku ili wanafunzi wakitaka kutoa vitabu hizo haraka.

Kwa hii ubao, kwa hii karatsai kuna maandishi huenda ni mtihani ya watoto wa darasa la chini. Hapa mwalimu amempea alama ama amepita yote, pale ameandika na penseli yake maswali ama jibu ya hizo maswali.

Hapa ni shule ama darasa ambapo mlango moja imefunguliwa alafu ingine imefungwa. Huenda hii imefunguliwa iwepo kuna watu ndani ama kuna mkutano iliyopo hapo ndani.

Haya ni maandishi katika kitabu. Kitabu hii haswa inaweza kuwa ni ya wanafunzi wa darasa. Iko katika ukurasa ya 170. Hii kuna mapicha ya mbaba halafu kuna picha tena ya wanafunzi.

Kompyuta ya rangi nyeusi ikiwa imewekwa pale katika mesa nyeupe. Alafu kando yake tena kuna karatasi. Alafu tena hapa kuna kiti ya gari ya rangi nyeupe ikiwepo pale wameweka pale huenda ni mahali ya ofisi ya mtu ihali hayupo huyu mtu ambaye anafanya kazi huku.

Hapa ni darasa. Darasa hili likuwepo kuna viti vya wanafunzi. Viti ambavyo ni vya rangi yake nyeupe. Kume hakuna watu na kusafisha hili darasa.